Mama akifundisha mwanae jinsia ya kupiga mswaki, wote wanatabasamu wakionyesha meno yote nje wakiwa na fulana nyeupe. Dawa nyingi hutumia tukio hilo kwenye matangazo yao kuvutia wateja.

Sehemu ya mapokezi ya wagonjwa wanokuja ili kupata matibabu ya meno, kuna meza kubwa ya dhambarau na kioo kwa juu na ina maandishi kwa kiingereza yanayosomeka kwa kiswahili huduma ya meno, runinga imefungwa ukutani ikionyesha programu mbalimbali.

Eneo kubwa lililopangiliwa vizuri, lenye nyasi zilizokatwa vizuri na majani ambayo yamekatwa kwa mpangilio ambapo sehemu hizo hutumika na watu, kwa ajili ya kupumzika wakitoka kazini au wakitoka kufanya mazoezi.

Kijana wa kiume akiyatelemsha au kuyatupa chupa za plastiki zilizotumika kutunza maji na soda katika roli lake. Kitendo hichi kinaashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira kwa kuwa plastiki hizo haziwezi kuoza ardhini.

Vyombo viwili vinavyotumika kuhifadhia vifaa vya hospitali kuna sanduku jekundi linalotumika kuhifadhia vifaa vya huduma ya kwanza

Mkazi mmoja wa eneo hilo, akishiriki zoezi la upimaji presha linalotolewa na hospitali fulani, ambapo lengo kuu ni kuhakikisha watu wanapima afya zao mara kwa mara.

Muuguzi wa kike mwenye fulana ya bluu, akimshika mtoto ambaye ametoka kuzaliwa au ametoka kupata matibabu, na akimkabidhi mama aliyelala kitandani.

Muuguzi wa kike akimchoma sindano kijana wa kiume, aliyeketi kwenye kiti cheusi, huku kukiwa na watu kadhaa katika eneo hilo, shughuli imefanyika nje ili kuhamasisha watu kushiriki kwa wingi katika kampeni hiyo ya chanjo.

Mimea ya mitishamba kama vitunguu, limau na mafuta ya mawese; ambayo hutumika na binadamu kijitibu kutokana na maradhi mbalimbali; kama mafua au kupikia.

Dawa ya asili yenye jina linaitwa "UMURAVUMBA" imetunzwa kwenye kopo dogo la plastiki, iliyofungwa vizuri na kifuniko cha njano nimeambatana na mkanda wa plastiki ili mdhihirishie nunuzi kuwa bidhaa na haijachakachuliwa.

Bakuli kumi na tano nyeupe zilizowekwa mezani zenye dawa ya mitishamba mbalimbali ya asili, inayotumika kwa ajili ya kutibu magonjwa na kuimarisha kinga ya mwili.

Dawa za asili yenye jina la "konsivabo" ambazo wasaidia watu wenye shida ya utapiamlo na ni shida ya kukosa hamu ya kula, kwa kuwapa vitamini za kutosha. Hii ina tabia ya kuweza kuyeyuka vizuri ndani ya maji.